Mwanamke mmoja anaonekana kuendesha baiskeli ya miguu mitatu ya walemavu. Mwanamke huyu amevalia vesti nyekundu iliyo na maandishi ya Kenya na bendera ya taifa la Kenya. Mwanamke huyu yupo katika uwanja wa michezo katika njia ya kukimbia wanariadha.